Chumba cha maakuli kimepambwa vizuri. Juu ya meza nyeusi kuna sahani nyeupe na matunda kama vile matikitiki maji ambayo yamekatwa vizuri kwa utaratibu fulani vile.

Chombo cha usafiri majini kimo karibu kutua. Hili ni feri na limo baharini. Hupatikana hasa katika mkoa waa pwani na husafirisha watu kutoka upande mmoja hadi mwingine.

Ni ndani ya kituo cha Huduma Centre Kenya, kuna mwanadada upande wa kulia anaonekana kutabasamu na kando yake kuna tarakilishi. Upande wa kushoto wanaume wawili wanaonekana kupiga gumzo.

Gari aina ya tuktuk limo barabarani, lina rangi ya manjano na nyeusi. Mkabala mwake mna maandhari ya kupendeza yenye rangi ya kijani kibichi. Pia kuna viduka.

Nanandharia hapa ni ndani ya duka kuu kwa maana kuna majokofu ya kampuni tofauti tofauti yaliyonadiwa, bei zake lazima ziko tofauti. Sakafuni mna vigae vilivyopendeza.

Nyumba la kupendeza zilizojengwa kwa usasa, na zenye rangi nyeupe. Zilizowekwa makuti, zinavutia macho. Kando yake mna minazi, kuashiria utalii uliokithiri hapa.

Mandhari ya kupendeza safi yenye utulivu yanavutia macho. Hili ni jiji kwa kuwa kuna ghorofa na majengo mengine ya kifahari na pia barabara zake ni safi na zimewekwa na mienendo.

Chombo cha usafiri chenye rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe kimo juu ya maji mengi. Hili ni boti na limo baharini. Kando yake kuna minazi na mnara wenye rangi ya kijivu.

Lori la kusafiri masafa marefu limepakiwa mizigo na lipo karibu kung'oa nanga. Ndani yake mna dereva ambaye ameshikilia usukani kuashiria safari yaanza wakati wowote ule.

Ni kwenye kiingilio cha makavazi. Kwenye mlango wa rangi ya samawati kuna mwanamume mweusi aliyevaa shati jeupe, anayeonekana kusimama na kutazama upande wa kushoto.

Wachezaji wawili wa kike waliovaa sare tofauti wamo uwanjani, mmoja ana mpira anampiku mwenzake, upande wa kushoto kuna wanahabari walioketi chini wamevaa barakoa na kuna kamera mbele yao.

Mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho na kusisimua nafsi. Hapa ni kwenye barabara kuu iliyosakiwa lami, yenye pande mbili zilizo na leni nne; ya kupanda mbili na kushuka.

Jengo la kuvutia lenye rangi ya kijivu na maandishi ya kijani kibichi. Jumba hili ni mahali maalum pa kuabudu waislamu na ni msikiti, kando yake kuna mnazi ambao una kivuli.

Bango kubwa lililo na maandishi ya kimombo limewekwa nyuma ya gari la kusafirisha mizigo la masafa marefu. Gari lenyewe limeegeshwa kwenye kituo cha kutia gari mafuta.

Chombo cha usafiri chenye rangi ya samawati kimo juu ya maji mengi. Mahali hapa ni mkoa wa Pwani na hii ni bahari. Kando yake kuna kingine na mkabala mwake kuna bango kubwa lililowezekwa.

Ni kwenye kiingilio cha mahali pa kuabudia, hili linaweza kuwa hekalu kwa kuwa kuna miungu hapo nje na bendera yenye maandishi mekundu na nadhiria ni wakati wa usiku kwa kuwa mataa meupe yamewashwa.

Mandhari safi ya kupendeza, yanavutia macho. Mbele yake kuna binadamu wa kiume, waliovalia mavazi rasmi aina ya kanzu. Nyuma yake kuna jengo ambalo hutumiwa hasa na binadamu hao, ambao ni waislamu ili kufanya ibada.

Kijumba kilichoezekwa makuti kina mavezi yalioanikwa hapo nje haya ni makaazi ya wenye kipato cha chini wanaoishi kwenye mkoa wa pwani.

Hoteli ya kitalii imo ufuoni mwa bahari imeezekwa na makuti na ujenzi wake unaonyesha historia ya kiafrika. Mahali hapa ni patulivu na pana mti wa rangi ya kijani kibichi.

Binadamu watatu wa kiume wanaonekana kuvuka barabarani kwa utaratibu mbele yake kuna magari kando yake kuna jengo kubwa aina ya msikiti ambapo ni mahali maalum pa kuabudu kwa Waislamu.

Chumba chenye bango lenye rangi jeusi na kinywaji chekundu kwenye glasi. Hapa ni mahali pa kuuzia vinywaji kama vile pombe. Sakafuni mna vigae vinavyopendeza.

Wapenzi wawili wanaonekana kutembea kijijini. Kwa mtazamo wa mavazi yao, kipato chao ni cha chini na pia ni wakaazi wa mkoa wa pwani, kwa kuwa naona mnazi upande wa kulia karibu na nyumba lenye mabati.

Maandhari safi na ya kuvutia yanasisimua. Hapa ni hekaluni ambapo ni mahali maalum pa kuabudu. Mna milango mikubwa na roshani ya kusimama juu na kutazama chini.

Mandhari ya kupendeza na safi ya kuvutia. Kupitia dirishani, ndege nyeupe yenye madoadoa mekundu, yapaa kwa kasi hewani. Kando yake mna msitu mkubwa, mwenye rangi ya kijani kibichi.

Kuna jengo la kuvutia lililo mahali patulivu, lina rangi nyeupe na udhurungi. Hapa ni mahali pa kuabudia pa waislamu, ni msikiti kuna minazi hapo nje na maandhari ya kuvutia.

Hoteli yenye mandhari ya kuvutia, imo ufuoni mwa bahari, imeezekwa na makuti, ilhali ujenzi wake ni wa kisasa. Kuna minazi yenye rangi ya kijani kibichi.

Magari ya usafiri wa masafa marefu yameegeshwa barabarani yakifuatana. Gari la kwanza lina kichwa cha rangi ya samawati ilhali ya pili chake ni cheupe. Kando yake mandhari yake si ya kuvutia ila yana utulivu.

Binadamu wa kiume amepiga magoti juu ya mkeka na kuzama kwenye ibada. Maeneo haya ni msikiti ambapo waislamu humuomba Mungu wao. Kando yake kuna viti viwili vyenye rangi ya samawati.

Maandhari safi ya kuvutia na kupendeza yenye rangi ya kijani kibichi yanasisimua nafsi. Kando yake mna gari aina ya tuktuk lililoegeshwa kando la bango la jina la hoteli yenye rangi nyeupe.

Kwenye kiingilio cha duka kuu la kifahari, mwanaume aliyevaa mavazi ya kisasa amesimama na kutazama rununu yake, sakafuni kuna vigae vya kupendeza vyenye rangi nyeupe.

Vazi la kuvutia limevishwa kwenye mdoli. Hili ni nguo la kuwauzia watalii. Kando yake mna vifaa vya kuzima moto na pia mfereji wa kunyunyizia kwenye maji.

Maandhari ya kupendeza yenye utulivu yana minazi mkabala mwake na mimea mingine yenye rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna mwanamume aliyesimama na anaonekana kupunga unyunyu akiangalia upande wa bahari.

Binadamu wa kike waliovaa mavazi ya kitamaduni wanasakata densi ndani ya jumba lenye uze wa rangi nyeupe. Hawa ni watu wakuwaburudisha wasanii ama watalii wanaoingia mahali maalumu.

Chombo cha usafiri hewani kenye rangi nyeupe na ya machungwa kimeegeshwa na mlango wake umefunguliwa, hili ni lindege la abiria na lina uwezo wa kubeba watu takriban hasmini.

Mandhari safi ya kupendeza, yanavutia macho na kusisimua nafsi. Mbele yake kuna gari la kisasa lililoegeshwa na kufunguliwa buti. Kando yake kuna waimbaji, waliovalia magowanda ya kitamaduni kuashiria utumbuizaji.

Halaiki imebeba bango wengine wamevaa suti, ilhali kuna wenye wamevaa sare ya walinzi na inaashiria kuwa haya ni maandamano ya amani kwa kuwa hakuna fujo.

Ni ufuoni mwa bahari ama ziwa. Dau lililo na rangi nyeusi, nyeupe, kijanikibichi, nyekundu limeegeshwa. Upande wa kushoto kuna bendera iliyopandishwa kwenye kijiti.

Mwanamume mwenye ndevu na mawazo mengi anaonekana kujishika kidevu, amevaa vazi la hudhurungi aina ya kanzu. mbele yakekuna mwengine aliyeinama chini kwa usikivu.

Jumba lenye madhari ya kuvutia yenye utulivu lina milango na madirisha mapana. Jengo hili ni mahali pa kuabudia pa Waislamu na ni msikiti. Nyaya za umeme zaonekana kupita kando yake.

Wanaume waliovaa sare wanaonekana wenye furaha. Hii ni timu ya kabumbu na wanasherehekea ushindi wao. Mmoja amemwekelea mwenzake, aliyevaa vazi la kijani kibichi ambaye ni golikipa, mkono begani.

Binadamu aliyevalia mavazi rasmi na kuketi kwenye utulivu amejifunga leso. Hawa ni watoto walio msikitini na wanamsikiza imamu anayowafunza wasomo hasa kwenye madrasa.

Kupitia kwenye dirisha la gari, manthari safi, yakupendeza na kuvutia macho, yanayohusisha nyumba yenye mabati ya kisasa na vyumba vingine vidogo vilivyoezekwa makuti. Kando yake kuna mti mkubwa wenye rangi ya kijani kibichi. Nyumba yake kuna mnazi.

Gari ndogo la kubebea abiria lililo na picha la vibonzo limeegeshwa kando ya barabara iliyosakiwa lami. Maeneo haya yamekauka kuashiria mandhari ya Pwani ambayo hasa huwa na joto jingi.

Mandhari ya kuvutia yenye utulivu, hii ni hoteli ya kitalii, mtu aliyesimama anaangalia upande wa baharini, minazi imenawiri na ina rangi ya kijani kibichi, kudhihirisha urutuba wa eneo hili.

Mandhari safi tulivu yenye rangi ya kijani kibichi yanashuwa hapa ni mavazini ambapo wafu huzikwa makaburi yana rangi nyeupe kuashiria usafi wa nafsi miti mikubwa imemea.

Kupitia kwenye dirisha mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho na kusisimua nafsi, hapa ni ufuoni mwa bahari kwenye mchanga wa changarawe na maji mengi ya rangi ya buluu.

Wanasheria waliovaa mavazi rasmi wanaonekana kusimama aste. Upande wa kushoto katikati mwao kuna wanaume watatu waliovaa suti na hawa wanaonekana kuwa wakubwa serikalini.

Maandhari yenye utulivu na usafi yanavutia, mkabala wake pana jabali lililokaribu bahari. Humu ni ufuoni, mna minazi iliyoshamiri yenye rangi ya kijani kibichi.

Chombo cha usafiri chenye rangi ya samawati kimo juu ya maji mengi na kimebeba abiria, hii ni feri na imo baharini haswa hupatiikana kwenye mkoa wa pwani na huwavusha watu kutoka upande mmoja hadi mwingine.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu, hizi ni taulo na zimo dukani kuwauzia wateja chini yake, sakafuni mna vigae vya kupendeza venye rangi nyeupe.

Boti ya abiria ya kifahari yatoka ufuoni mwa ziwa hiki ni chombo cha usafiri cha watalii. Kando yake kuna wanaume wawili wanaosaidia kuisukuma ili iingie ndani ya maji kabisa. Mmoja amevaa shati ya rangi ya samawati ilhali mwingine amevaa shati ya rangi nyeupe yenye mistari ya rangi nyeusi.

Maandhari safi na tulivu yanaashiria upweke, yana rangi ya hudhurungi. Hapa ni kwenye mapango ambapo watalii, wageni na pia wabara hupenda kuzuru. Hupatikana hasaa kwenye fuo za bahari hasaa bahari Hindi

Mandhari safi ya kuvutia yanapendeza. Sakafuni mna vigae vilivyong'ara. Hapa ni kwenye duka kuu na baadhi ya bidhaa zinazohitajika zimenadiwa ili kuweza kununuliwa na wateja mbali mbali.

Mandhari ya kupendeza lenye bango jeupe lililo na maandishi. Hapa ni mahali pa kutalii, hasa ufuoni mwa bahari, ambapo watu huja kucheza na kasa.

Jumba lililo na mandhari ya kuvutia na lenye utulivu. Jengo hili ni msikiti, mahali pa kuabudia pa waislamu. Lina milango mipana na madirisha mazuri.

Binadamu wa kike waliovalia mavazi rasmi aina ya buibui wameketi kwa utulivu. Kando yake kuna tarakilishi iliyo juu ya meza iliyotandikwa leso jekundu.

Vyombo viwili vya usafiri vimo juu ya maji mengi. Kimoja kimebeba abiria ilhali kingine kina magari. Vyote vina rangi ya samawati. Haya ni maeneo ya pwani na hizi ni feri.

Mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho na kusisimua nafsi hapa ni kwenye kiwanja cha usafiri wa hewani na kuna ndege tatu zenye rangi nyeupe nyuma yake, kuna vyumba vitatu vilivyojengwa kwa usasa na kuezekwa mabati.

Mandhari safi na tulivu kupitia kwenye dirisha yanaashiria usafiri wa hewani. Kando yake mna ndege nyeupe iliyokaribu kupaa angani. Mna mwanaume anayetembea aste aste, mkabala mwake mna msitu wenye rangi ya kijani kibichi.

Mlo mtamu wa kudondosha mate mdomoni umeandaliwa juu wa sahani jeupe ambalo limekelewa kwenye meza. Baadhi ya vitumbua kwenye sahani hili ni matunda, kama vile tikitiki maji na mananasi, na juisi pia iko kwenye glasi.

Binadamu wanawake waliojisitiri kwa mavazi rasmi aina ya buibui wanapiga dua hapa ni msikitini na wapo katika ibadaa yao mmoja ameinua mikono ilihali mwingine anatazama chini.

Treni inawasubiri abiria waingie ndani. Kando yake kuna askari aliyevaa mavazi rasmi na anawaelekeza. Mwanamke aliyebeba begi nyeusi anaonekana kuenda huko.

Jumba, lililoezekwa na makuti, limejengwa kando ya ufuo mwa bahari. Hapa ni mahali pa wavuvi pa kuweka bidhaa zao kama vile samaki, boti, neti na pia kufanya hesabu zao.

Maandhari ya kuvutia, yana utulivu na binadamu kadhaa. Huu ni ufuo wa bahari, mna changarawe na bahari kando yake, hawa nakusudia ni watalii.

Mandhari safi ya kupendeza yenye utulivu, yanasisimua. Hapa ni ufuoni mwa bahari kwa kuwa, kuna maji upande wa mbali na changarawe hapa karibu. Juu ya changarawe mna kifuu cha nazi.

Maandhari safi na tulivu yanasisimua nafsi na kuvutia macho, hapa ni kwenye ufuo wa bahari hasaa hupatikana kwenye mkoa wa pwani. Maji haya hutumika na wavuvi kutolea samaki ambao wanapata riziki yao ya kila siku.

Maandhari safi yenye utulivu yana sisimua. Hapa ni ufuoni na hasa mkoa wa pwani, ni masaa ya jioni kuna dau kadha wa kadha yameegeshwa baharini na wavuvi ambao wametoka kujitaftia riziki yao.

Mandhari safi na ya kusisimua yanavutia. Kando yake, kuna bwawa lenye maji ambapo ni mahali maalum pa kuogea pa watalii. Hapa ni ufuoni mwa bahari kwa kuwa kuna minazi ya rangi ya kijani kibichi, kando yake pia mna bahari.

Mandhari safi na yenye utulivu yanasisimua, hapa ni baharini na haya ni maji ya bahari ambayo huwa na chumvi. Wavuvi hujipa riziki yao huku kwa kuvua samaki na kuwauzia wateja.

Wanaume wapo juu ya boti iliyo baharini leo kuna utulivu kwakuwa hawajawasha kifaa cha kudhibiti upepo, na kusudia wanafanya uvuvi lakini hawajamnasa samaki yoyote.

Kwenye mandhari ya kupendeza yenye utulivu, kumeegeshwa magari mawili yenye rangi ya kijivu. Huu ni msikiti, mahali pa kuabudia pa waislamu, una rangi ya hudhurungi na kijani kibichi. Kuna mwanamume anayeonekana kuingia ndani ya jengo hili.

Mandhari safi na ya kupendeza yana rangi ya kijani kibichi kando yake kuna paipu kubwa inayo beba maji chini yake kuna mto wenye rangi hudhuringi unayobeba uchafu kuwashiria mvua.